Katika umati wa watu kuna mwanamke mmoja aliyesimama. Amevaa shati yenye rangi tatu na sketi fupi, huku ameshikilia kiuno na amebeba chupa yenye rangi ya majano. Akieleza jambo fulani kupitia umati huu.

Juu ya meza kumewekwa vyakula mbalimbali ikiwemo bajia, vaizi, kaimati, sambusa, mahamri kwa mbaazi, pilipili na sahani za kupakulia vivo hivyo kumewekwa pia kiamsha kinywa ikiwemo chai na juisi.

Kwa duka hili kuu linauza bidhaa za watoto haswa midoli na kadhalika, kando yake tunaona askari anayechunguza wanunuzu wanaoingia na kutoka , hivyo basi ni dhahiri shahiri hiyo anafaa kufanya kazi yake kwa umakini.

Hiki ni kivukio cha watu kutumia feri. Ndani yake ni nahodha anayeiendesha pia kuna askari anayelinda usalama wa raia wavuke salama salmini kwenda ng'ambo ya pili.

Kando ya barabara hii kuna msikiti. Chini yake kuna mwanaume aliyevaa shati la mistari na suruali ya kahawia. Kwa juu amevaa kofia nyekundu huku akitazama gari jeupe linalotembea kwa mwendo wa taratibu.

Katika barabara kuna watu wa jinsia mbili. Kando yao kuna msikiti na mmoja wa jinsia ya watu hao, kuna gongo la stima lililoshikiria nyayo za umeme, huku akivuka barabara kwa umakini.

Ufuoni mwa bahari nje yake kuna mchanga mweupe na wanaume wawili waliosimama, mmoja aliyevaa suruali nyekundu na kiko kifua wazi, mwingine amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, huku wakiskiza mandhari ya bahari vile yalivyo.